Nguzo kubwa ya umeme imesimama katikati ya eneo tambarare lenye nyasi huku nyaya zikienda mbali kuelekea upeo wa macho. Anga ni wazi na ya buluu safi ikionyesha hali nzuri ya hewa. Mandhari inaonekana tulivu na ni kawaida kwenye maeneo ya mashambani Kenya.

Kuna fundi aliyepanda juu ya ngazi. Anashughulika na nguzo ya umeme kando ya barabara, karibu na uzio wa buluu. Magari yanaonekana upande wa kushoto na watu kadhaa wanapita chini. Mandhari hii ni ya mtaa mjini, na kazi za matengenezo zinaendelea.

Kiwanda kikubwa cha kisasa cha kuzalisha umeme kwa kutumia nishati ya mvuke kimejengwa katika eneo la milimani. Mabomba mengi yanasafirisha mvuke na mashine kubwa zinaendelea kufanya kazi. Jengo la kijani lipo upande mmoja. Barabara kuu inapita mbele na minara ya umeme inaonekana kwa umbali.

Mnara wa umeme mkubwa uko katikati ya shamba la kijani, ukielekea mbali kwenye mstari ulionyooka. Chini ya anga ni angavu na mawingu meupe. Mwonekano huu ni wa maeneo ya vijijini inayotumiwa kusafirisha umeme kwa umbali mrefu.

Kituo kikubwa cha kuzalisha umeme kiko katikati ya milima na miti ya mijani. Moshi mweupe unatoka juu ya majengo unaoashiria shughuli za geometry .Mabomba makubwa ya rangi ya kijani yanazunguka eneo hili yakisafirisha mvuke. Mandhari ya milima ya mbali inaonyesha utulivu na uzuri wa mazingira asilia.

Tanki kubwa la metali limeandikwa jina KenGen liko nyuma ya eneo lenye makazi ya mitambo na magari. Nguzo za nguvu za umeme zinaonekana upande wa kushoto pamoja na mapipa na madumu mekundu yaliyopangwa. Anga ni ya blue angavu ikionyesha hali nzuri ya hewa na tulivu.

Jengo la ghorofa nne limejengwa kwa matofali ya rangi ya chungwa na buluu likiwa kingoni mwa barabara na miti michache mbele yake. Dirisha na milango vimepangwa sawa na kuna uzio wa chuma mbele ya jengo. Hili ni aina la jengo unaloweza kupata kwenye mtaa wa kazi au karibu na biashara.

Lori la rangi ya buluu limeegeshwa pembeni ya barabara. Kifaa, chenye mkono mrefu wa kuinua, kimebeba fundi. Fundi huyo anafanya matengenezo kwenye nyaya za umeme zinazopita mbele ya miti. Eneo hilo limezungukwa na miti mingi ya kijani, na kazi inaonekana kufanyika mchana. Hii ni shughuli ya matengenezo ya umeme au kukata matawi yaliyokaribu na nyaya hizo.

Majengo yenye paa za kijani yamejengwa pembezoni mwa mashamba ya kijani kibichi yakiwa na mandhari ya kuvutia ya miti na milima kwa umbali. Minara ya umeme inaonekana ikiunganisha nishati ya umeme, wenye eneo la vibanda, au kilimo inayoonyesha maendeleo ya miundo mbinu katika mazingira ya mashamba.

Kituo cha kusambaza umeme kimejengwa kwa nguzo nyingi za chuma zenye nyaya za umeme wa nguvu juu yake. Miundo mbinu hii ya kiteknolojia ipo kwenye eneo tambarare lenye nyasi kavu, ikizungukwa na uzio wa usalama. Anga ni safi na ya bluu, ishara ya siku yenye joto.

Picha inaonyesha mafundi wawili wa umeme wakifanya kazi juu ya nguzo kando ya barabara. Wamevaa sare za usalama na kutumia ngazi huku cone za tahadhari zikiwa zimewekwa barabarani. Mazingira yanazungukwa na miti na uzio wa waya pembeni.

Wanyama kadhaa wamesimama na kula majani kwenye uwanja wa nyasi wa kijani miti michache inaonekana kwa mbali huku anga likiwa na mawingu mepesi. Wanyama hawa wanaonekana watulivu na wakiwa katika makundi wakifurahia mazingira ya asili. Mazingira haya ni ya savanna yenye madhari tulivu na ya kutulia.

Kundi la twiga linaonekana likitembea taratibu kwenye nyasi ndefu za savana chini ya anga la bluu. Manthari ni ya asili yenye utulivu . Twiga hawa warefu wenye madoadoa wanapemdeza wanaposonga pamoja wakifuata chakula au maji katika mzingira yao ya asili ya porini.

Mwanaume anajaza maji kwenye mitungi ya plastiki ya rangi ya njano na buluu iliyopakiwa kwenye mkokoteni wa magurudumu mawili. Maji yanamwagika kidogo wakati wa kujaza. Miti na nyaya za umeme ziko upande wa nyuma. Na mazingira yanaonyesha shughuli ya kawaida ya usambazaji wa maji mtaani.

Farasi wawili wa kifaru wamesimama kwenye nyasi. Mbele kuna mandhari ya mji wa Nairobi na majengo marefu yanaonekana kwenye anga la jioni lenye mawingu mazuri. Hii inaonyesha machanganyiko wa wanyama pori na maisha ya jiji nchini Kenya.

Kundi la watu limevalia mavazi ya kijani yenye nembo wakishikilia mche ya mti mkonini mwao. Wanaoenekana wakishiriki katika shughuli ya upandaji miti. Wanatabasamu na kuonyesha mshikamano huku mazingira ya kijani yakionekana kwa umbali yakionyesha kuwa wako eneo asili yenye maandhari safi na tulivu.

Punda milia wawili wamesimama wakitazama kamera huku wengine wakila nyasi katika savana yenye majani kavu. Mandhari ya pori inaonyesha wanyama wengi wakiwa katika makundi kando yao kuna paa la swala wakichunga kwa utulivu. Mandhari asili inaonyesha uzuri wa wanyama pori katika mazingira yao ya kawaida.

Wafanyakazi wa ujenzi wamevalia mavazi ya usalama wakishughulikia bomba kubwa la maji lililo wekwa ardhini. Mashine ya kuchimbia iko karibu kusaidia katika kazi hiyo. Mazingira yamejaa udongo na mabaki ya uchimbizi. Kazi inaonekana kuwa ya ukarabati na usambazaji wa miundo mbinu ya maji katika eneo hilo.

Twiga mwenye madoa ya kipekee amesimama katikati ya nyasi ndefu katika eneo la porini lenye kijani kibichi anaonekana mchanga akiwa na shingo ndefu na manyoya meusi kwa kichwa yake. Mandhari ya asili iliyomzunguka ina utulivu na mimea inayo chanua ikionyesha uzuri wa mazingira ya kiafrika.

Maji yanatiririka kwa nguvu juu ya miamba mikubwa katikati ya msitu lenye miti mingi na vichaka venye kijani kibichi. Maporomoko madogo ya maji yanaunda maandhari tulivu ya asili. Maji hayo yanakusanyika chini kwenye dimbwi ndogo yakitoa sauti ya kuvutia na utulivu na maumbile yenye uzuri wa kipekee.

Mtoto wa Simba analishwa maziwa kwa chupa na mwanadamu. Mnyama huyo mdogo anaonekana dhaifu lakini mwenye hamu akiwa ameshikiliwa kwa mikono miwili kwa upole. Maziwa yanamwagika kando ya mdomo wake ishara ya njaa au udogo wake. Mazingira yanaonyesha matunzo ya karibu kwa mnyama huyo pori.

Majengo ya makazi yamejengwa karibu na mto mchafu uliojaa taka. Mazingira yamejaa uchafu na vibanda ya vilivyochakaa vinaonyesha hali ngumu ya maisha. Nguo zimening'inia nje ya madirisha, na hali ya usafi ni duni. Eneo linaonyesha changamoto za kiuchumi na kijamii zinawa, zokumba, wakazi wake kila.

Mtu anavuka barabara yenye maji na matope akiwa amebeba mzigo mkubwa kichwani, huku mazingira yakiwa duni na nyumba za mabanda pembeni. Anakwepa dimbwi kubwa la maji baada ya mvua. Hii inaonyesha changamoto za kutembea kwenye mitaa ya mabanda wakati wa mvua.

Mkono wa mtu unashikilia bomba linalomwaga maji ndani ya mitungi ya plastiki ya rangi ya njano na buluu. Mitungi imepangwa kwa wingi ikiashiria shughuli ya ukusanyaji maji. Maji yanatiririka kwa nguvu kutoka kwenye bomba yakionyesha umuhimu wa huduma hii wa maeneo yenye uhaba wa maji.

Chui amepiga magoti kando ya bwawa la maji kwenye nyasi, akinywa maji huku akitazama chini. Jani la mti limelala juu yake na eneo ni la kijani kibichi linaloonekana kuwa sehemu ya pori au hifadhi.

Chui amelala kwenye majani katika eneo la kichaka akiwa ametulia huku macho yake yakiwa makini kuangalia mazingira yanayomzunguka. Madoa yake ya kipekee yanamfanya aonekane vizuri katikati ya rangi ya kijani na hudhurungi. Anaonekana kuwa katika pumzika lakini bado yuko macho.

Wanyama pori wawili wa jamii ya paa wamesimama kwenye nyasi ndefu porini mmoja akiangalia moja kwa moja mbele huku mwingine akitazama upande mwingine. Mandhari yao imezungukwa na miti yenye majani mabichi na kuna mawe kidogo. Pembeni mazingira ni ya asili na tulivu kabisa.

Kijana aliyevaa koti la kijani na boot ,anamlisha ndovu mdogo akitumia chupa kubwa ya maziwa. Ndovu mwingine amekaa karibu naye kwenye udongo mwekundu. Watazamaji wamesimama nyuma ya kamba wakifuatilia tukio hili. Mandhari imezungukwa na miti na watunzaji wengine wa wanyama wanaonekana nyuma.

Swara mwenye pembe ndefu anakimbia kwa kasi juu ya nyasi ndefu katika uwanda wa savana. Mandhari inaonyesha mazingira ya asili yaliyojaa utulivu na uzuri. Mnyama huyo anaonekana mwenye nguvu na mwepesi akielekea mbele kana kwamba anakimbia ili kuepuka hatari au kufuata kundi lake.

Watu wanaoonekana wakiwa wa jamii ya kimaasai, huku wanaume na wanawake pamoja wakiwa wamevalia mikufu shingoni na wameshikilia mikuki mikononi. Wamevaa mikufu ya rangi tofauti tofauti ya kupendeza.

Kando ya mto tulivu, kuna mti mkubwa uliopindika juu ya maji. Nyani mdogo amekaa juu ya mti huo akitazama chini kuelekea majini. Mandhari ya kijani kibichi upande wa pili wa mto huonyesha uzuri wa asili na utulivu wa mazingira porini.

Majengo yamebomoka karibu na mto uliojaa matope huku watu wengi wakikusanya kushuhudia tukio hilo. Mashine ya kuchimba inatumika kuondoa kifusi. Wanajeshi na raia wamesimama kwa tahadhari wakionekana kushiriki na kushuhudia shughulli za uokoaji. Hali inaonyesha athari ya mafuriko au ajali ya ujenzi kwenye jamii.

Mahali hapa kuna taka nyingi za plastiki, chupa na mifuko zimezagaa ardhini, na shimo kubwa imejaa uchafu. Angani kuna mawingu huku jua likiwa linachomoza kidogo, na kwa mbali kuna miti na majengo yanayoonekana. Hali hii inaonyesha tatizo la uchafuzi wa mazingira na utunzaji hafifu wa taka.

Watu wachache wako katika eneo lenye taka nyingi, wakitafuta vitu vya dhamani. Mtoto aliyevaa viatu vya rangi ya kijani anaonekana akichunguza magunia. Mazingira yanaonyesha hali ya umaskini na uchafu, huku nyumba za mabanda zikiwa nyuma. Watu wanaonekana kuchoka lakini bado wakiendelea na juhudi za kila siku.

Sanamu mbili za shujaa wa Maumau na mwanamke zimewekwa kwenye jukwaa la mawe. Moja amevaa sare za kijeshi na bunduki, mwingine anapamba chakula. Maandishi ya kumbukumbu yapo kwenye mbao za mawe pembeni. Mandhari ya bustani na miti inaonekana nyuma, ikiwa na watu wachache walioketi.

Twiga mrefu anasimama katikati ya mbuga yenye miti mifupi ya kichaka. Huku majengo marefu ya jiji yakionekana kwa umbali. Mandhari hii inaonyesha uzuri wa maumbile ya kuchanganyika na maendeleo ya miji anga lina mawingu mazito na mazingira yanavutia kwa uzuri wake wa asili na kisasa.

Linonekana kuwa sehemu yenye makazi duni ambayo imejaa manyumba ya mabati yaliyochakaa na kuzeeka na kando yake, kuna mto wa maji machafu yaliyojaa taka na watoto wakiwa wamesimama kando.

Bomba kubwa la maji llimepandisha juu ya mto wenye maji ya rangi ya udongo. Eneo linazungukwa lina mimea ya kijani na majengo ya karibu yanaonekana. Bomba hilo linaonekana kupeleka maji kutoka upande mmoja kwenda mwingine likiwa limewekwa juu ya nguzo imara kwa uangalifu mzuri wa miundo mbinu.

upepo na mchanga Mweupe unaonekana akielekea baharini chini ya anga la blue likiwa na Mawingu mwingi Maji yamejiondoa yakiaja usawa wa up Na yenye anyenyevu mbali kidogo kuna mti ya mnazi unaochomoza pembeni ikionyesha mandhari mtulivu ia pwani lenye hawa safi Ienya utulivu wa asili.

Fisi mwenye madoa amesimama ndani ya uzio wa chuma akielekea kwenye kiti na vichaka vilivyo ndani ya sehemu yenye nyasi kavu. Uzio wa waya unazuia wanyama kutoka, na mazingira yanaonyesha ni hifadhi au bustani ya wanyama pori. Chui anaonekana mwenye afya na makini.

Gunia kubwa la kijani limejaza taka mbalimbali plastiki takataka na kufunganishwa likininginia kwenye mizani ya rangi nyekundu kupima uzito. Pembeni kuna lundo la taka linalofanana na nyuma ukuta wa mabati ulio chakaa. Hali ya mazingira inaonyesha shughuli za urelejiaji wa takataka.

Kifaru mkubwa na mtoto wake wanatembea polepole katikati ya nyasi ndefu kwenye savana. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu huku mimea ikitingizika kwenye upepo mwanana. Wanyama hawa wako karibu kwa ulinzi na malisho wakifuatana kwa karibu huku akichuguza mazingira yao kwa tahadhari kubwa.

Mto umejaa maji machafu yaliyochanganyika na taka za plastiki na majani yaliyooza. Mazingira yameathirika vibaya na uchafuzi wa mazingira. Daraja linaonekana nyuma magari yakiwa yanapita juu yake. Taka zimezagaa kando ya mto. Hali inaashiria uhitaji wa haraka wa usafi na uhifadhi wa mazingira.

Magari mawili yameegeshwa barabarani karibu na jengo lenye ukuta uliochorwa murale ya rangi nyingi. Na kuna bidhaa nyingi zimepangwa nje kwenye vibei. Idhaa ni misongamano wa magari na majengo yanaonekana yakiwa karibukaribu. Eneo hili linaonekana ni katikati ya mji au soko la biashara za nje.

Nyati mwenye nguvu anaonekana akisimama katikati ya pori kavu lenye nyasi fupi na vichaka vidogo. Pembe zake kubwa zimekunjamana juu ya kichwa chake. Zinaonyesha ukakamavu. Mandhari ya nyuma inaonyesha milima na miti michache ikidokeza kuwa ni mazingira ya savana ya Afrika mashariki. Nyati anaonekana kutazama moja kwa moja.

Simba wawili wa kiume wanaonekana kuwa kwenye mbuga la wanyama huku mmoja akiwa amelala chini kwenye nyasi na mmoja akiwa ameinuka juu kidogo akiwa amepanua kinywa chake.

Makundi ya nyumbu wanashuka kwa kasi mteremko wa mto wakielekea majini. Wengine tayari wako ndani ya mto wakivuka kwa haraka huku wakirushiana na maji. Vumbi limegusa ardhini na msitu mdogo unaonekana juu ya mteremko. Hii ni sehemu ya uhamaji maarufu wa wanyama porini.

Makundi ya nyumbu wanashuka kwa kasi mteremko wa mto wakielekea maji. Wengine tayari wako ndani ya mto wakivuka kwa haraka huku wakirushiana maji. Vumbi limekuzwa ardhini na msitu mdogo unaonekana juu ya mteremko. Hii ni sehemu ya uhamaji maarufu wa wanyama porini.

Twiga ananyoosha ulimi wake mrefu kupitia uzio wa mbao akiwa karibu sana na kamera anaoneka a mwenye hamu ya chakula au kuwasiliana. Mandhari ya nyuma ina miti wa msitu wa savana na twiga mwingine akitembea. Miale ya jua inaangaza juu ya arthi wenye udongo mwekundu.

Majumba ya mabati yanayoonekana kuwa katika sehemu duni yakiwa yamebomoka na katikati yake kukiwa kunapita maji machafu ambayo si nzuri kwa afya ya wakaaji.

Wanaume watatu wamvaa fulana za rangi ya manjano wakifanya kazi ya kusafisha mto wa taka, wame simama kwenye maji machafu wakitumia vifaa kama miendo za kutupia taka. Takataka nyingi zimejaa kando ya mto na mazingira inaonekana kuwa katika hali ya uchafu mkubwa.

Vifaru watatu wamesimama katika nyasi ndefu kwenye savannah yenye mandhari tulivu. Daraja refu la kisasa limejengwa upande wa kushoto likielekea mbali. Anga ni tulivu na yenye mawingu mepesi. Mandhari hii inaonyesha muunganiko wa wanyama pori na miundo mbinu vya kisasa bila kuvuruga mazingira ya asili.

Taswira hii inaonyesha nyati wawili wakiwa karibu na maji au eneo lenye tope. Nyati mmoja yuko mbele akitazama moja kwa moja mbele huku mwingine akionekana nyuma yake akilia ama akinywa maji. Mazingira yanaonekana kuwa ya asili yenye mimea na maji.

Mandhari ya asili yenye uoto wa kijani kibichi unaoenea hadi mbali. Anga lina mawingu meupe yalichanganyika na blue , yakionyesha hali ya hewa yenye unyevunyevu. Vichaka na miti mirefu vimesambaa kila upande na milima inaonekana kwa umbali. Eneo hili lina mvuto wa utulivu na uzuri wa mazingira ya vijini.

Twiga anavuka barabara ya vumbi mbele ya gari jeupe katika eneo la pori. Mandhari ya savannah yenye nyasi kavu inaonekana pande zote huku majengo ya mji yakiwa mbali nyuma. Gari limekaa kimya likisubiri twiga apite salama, tukio la kawaida katika mbuga za wanyama Afrika.

Simba dume na simba jike wanapumzika kwa utulivu kwenye nyasi zenye kijani kibichi. Wamelala karibu na mti wakionyesha utulivu wa asili katika makazi yao. Mandhari haya yanaonyesha uzuri wanyamapori wa Kiafrika na amani yao.

Kifaru mkubwa mwenye rangi ya kahawia anaonekana akila nyasi ndani ya eneo lililozungushiwa uzio wa nyaya. Makaazi ni ya rangi nyekundu na kuna mimea michache iliyoota hapa na pale. Kifaru huyo ameinamisha kichwa chini pembe zake kubwa zikielekeza mbele. mazingira yanaonyesha kuwa ni sehemu ya hifadhi au kituo cha wanyama pori.

Hili ni shamba kubwa la ukulima wa nyanya. Linaonekana likiwa na mbao ambazo zimetandazwa juu na zingine zimeingizwa chini ya mchanga, huku zikishilia hizo nyanya kwa usaidiaji wa ukusaji bora.

Barabara yenye msongamano mkubwa wa magari inaonekana. Magari ya mizigo, matatu na magari madogo yakiwa amepanga mstari. Watu wanatembea kando kando ya barabara huku wengine wakisubiri magari. Majengo mengi ya ghorofa yako nyuma na miti mingi inapamba barabara .Anga linaonekana wazi na jua linang'aa.

Mwanaume aliyevaa fulana ya reflekta amesimama barabarani akiinua bango linaloonyesha nambari ya gari iliyo na nauli, watu wengine wamesimama karibu wakisubiri magari maeneo.

Basi la rangi ya blue limeegeshwa kando ya barabara huku abiria wakipanda ndani. Wananchi mbalimbali wanatembea kwenye lami, wengine wakiwa njiani kwenda kazini au safari nyingine. Mabango ya kuonyesha ruti ya basi yanaonekana yakiwa yamebandikwa kwenye miti. Mtaa huu unaonekana kuwa sehemu ya jiji lenye shughuli nyingi.

Barabara ya jiji imejaa magari, watu na askari wa trafiki wakieleza magari na kwenda kwa miguu. Mabasi yamepambwa kwa rangi na michoro ya kuvutia huku watu wakitembea haraka. Jengo refu linaonekana mbali na kuna mabango ya matangazo juu ya barabara yakitangaza huduma na matukio.

Askari wa trafiki wamesimamia magari barabarani katikati ya jiji lenye shughuli nyingi. Gari na mabasi ya abiri yanapita huku mtu mmoja akivuka barabara. Abiria wamekaa kwenye vitu pembeni ya barabara wakingojea usafiri. Maandhari inaonyesha jiji lenye pilka pilka na uangalizi wa sheria.

Pande la jiji lililo na watu wengi waliotembea kwa miguu na wengine wamesimama kando ya stegi ya basi huku polisi wa trafiki watatu wakionekana kuwa wamesimama na wanaboda pia wamesimama.

Barabara ina watu wengi wakitembea na magari ya matatu yamepakiwa pembeni. Vipeperushi na mabango mengi yanasomeka kwenye majengo ya rangi njano na machungwa. Majengo ni ya mjini na kuna pilkapilka za kawaida za jiji. Hii ni mandhari ya katikati ya jiji la Nairobi eneo lenye shughuli nyingi.

Magari yamesimama kwenye foleni barabarani karibu na majengo marefu ya makazi na biashara. Upande mmoja kuna uzio wa waya ya njia ya kuenda kwa miguu. Jiji linaonekana kuwa na shughuli nyingi, huku watu wakitembea pembeni mwa barabara. Mandhari inaonyesha maisha ya kila siku mjini yenye pilikapilika.

Magari mbalimbali yakiwa yamejaa barabarani kwenye msongamano mkubwa. Malori, mabasi, matatu na magari madogo yamejaa upande mmoja wa barabara. Watu wachache wamesimama pembeni ya barabara wakizungumza au wakisubiri usafiri. Nyuma kuna uzio mrefu, miti mingi ya kijani na majengo ye makazi.

Barabara ya jiji imejaa magari hasa mabasi ya usafiri wa umma yakiwa yamesimama au kusogea polepole. Trafiki inaelekezwa na maafisa wa polisi waliovaa sare za rangi za njano. Watu wengine wanatembea pembeni mwa barabara baadhi wakiwa na nguo nzito. Majengo marefu yanaonekana upande wa nyuma.

Mabango mengi yamewekelewa juu ya magari ya usafiri wa umma katika steji la magari, huku yakiwa yameandikwa sehemu hayo magari yanaelekea. Mengine yameandikwa Nakuru direct ,na Chuka.

Barabara yenye njia nyingi ina magari yakipita kwa kasi huku kuna gari moja linaonekana limesimama kwenye kingo za katikati. Jengo la kituo cha mafuta la shell linaonekana mbali pamoja na maduka na magari mengine. Mwanaume anasukuma mkokoteni pembeni ya barabara. Mandhari yanaonyesha shughuli nyingi za mijini.

Barabara kuu yenye magari mengi inaonekana katikati ya jiji huku pande moja kukiwa na ng'ombe waliolala karibu na uzio wa barabara. Majengo ya miji yamejipanga pande zote mbili na watu wametembea kando kando. Anga limejaa mawingu mazito na taa za barabarani zimepangwa mstari.

Magari ya abiria yamejaa barabarani katikati ya jiji huku askari wa traffic wakieleza magari na waendao kwa miguu. Watu wengi wanatembea pembeni ya barabara wengine wakizungumza au kusubiri magari. Jengo refu la mabango ya matangazo yanaonekana kwa mbali yakionyesha shughuli nyingi za jiji.

Gari la uma aina ya matatu limeegeshwa kando, kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Abiria na waendeshaji wadogo wamevalia mavazi ya kawaida wakisubiri au kuwasiliana. Jengo refu linaonekana nyuma huku mengine yakiwa yamepakwa rangi ya angavu, eneo linaonyesha shughuli nyingi za mjini na uchukuzi wa kila siku.

Askari wa trafiki watatu wanasimama barabarani karibu na mabasi mawili ya abiria yaliyopakia abiria. Pikipiki imepita mbele yao huku wengine wakisimama kando ya barabara wakitazama. Majengo makubwa yanazunguka eneo hilo likiwemo jumba la makumbusho ya taifa la Kenya. Maisha ya jiji yanaendelea kwa shughuli nyingi.

Magari ya usafiri wa umma yameegeshwa katika kituo cha mabasi katikati ya jiji. Bango la rangi nyekundu linaonyesha maeneo yanayotumiwa na kampuni ya usafiri. Watu mbalimbali wanatembea na kusimama karibu baadhi wakisubiri magari, wengine wakihudumu. Majengo ya biashara yanaonekana upande wa nyuma wa barabara.

Gari la usafiri wa umma aina ya matatu limeegeshwa kando kando ya barabara katikati ya jiji. Abiria wanaonekana wakipanda huku kijana mmoja akiwa ameshikilia bango linaloonyesha nauli na vituo vya safari kama Westland, Kangemi, Kinoo na Kikuyu. Jiji Lina shughuli nyingi na watu wanatembea kando kando ya barabara.

Matatu za rangi ya blue na basi la njano zimesimama kando ya barabara iliyochangamka huku watu wakitembea kwenye kaunta na sakafuni kuna dimbwi la maji. Miti inaleta kivuli na kuna mabango vya kuonyesha kituo ya magari. Hii ni sehemu ya jiji yenye harakati nyingi za usafiri na biashara.

Basi za rangi mbali mbali zimesimama katika kituo cha mjini huku abiria wakipanda na kushuka . Watu wanatembea kando ya barabara wengine wakisuburi kusafiri . Madereva na manamba wamevaa mavazi ya rangi tofauti wakihudumia wateja. Jengo kubwa la manjano linaonekana nyuma likiongeza maandhari ya jiji. Hali ni yenye shughuli nyingi.

Matatu mbili zenye rangi angavu zimesimama kando ya barabara, huku abiria wakipanda na wengine wakishuka. Magari hayo yana maandishi ya maua na maandishi ya miji yanayoelekea. Watu mbalimbali wanapita karibu na baadhi wakiwa na mizigo. Mandhari ya jiji linaonekana nyuma likiwa na maduka, na matangazo.

Matatu ya rangi ya samawati imesimama kando ya barabara huku abiria wakiingia ndani. Mchoro mkali unaipamba gari hilo, na baadhi ya watu wakisubiri kwa mstari. Mtaa unaonekana kuwa na shughuli nyingi huku wengine wakitembea pembeni. Maji yamejaa kwenye shimo ya barabara kutokana na mvua.

Mjini kuna msongamano wa magari na watu wakitembea barabarani karibu na majengo makubwa; moja linalotangaza Tecno. Mandhari ni ya katikati ya jiji pengine Nairobi, huku shughuli nyingi zikiendelea.

Barabara ya katika ya jiji imejaa magari na watu. Trafiki inaelekezwa na watu waliovaa mavazi ya uslama. Mabasi ya usafiri wa uma yameegeshwa kando huku abiria wakipita. Majengo marefu yanazunguka eneo hili na manthari inaonyesha shughuli nyingi za jiji na harakati za kila siku ya wakazi.

Watu mablimbali wanaonekana wakishuka na kupanda katika matatu zilizosimama barabarani huku wengine wakibeba mizigo yao. Mabango ya biashara na maduka yamejaa upande wa kulia na bango kubwa linaonyesha usafiri wa moja kwa moja kuelekea Nakuru. Mtaa unaonekana kuwa wa shughuli nyingi za kila siku mjini.

Matatu yenye maandishi ya kuvutia na rangi angavu imesimama barabarani ikiwa na bango linaloonyesha vituo mbalimbali kama Muthaiga, Kasarani na kiambu. Abiria wamekaa ndani wakisubiri safari ianze, barabara ina magari mengine ya rangi tofauti, na jiji linaonekana lenye shughuli nyingi na msongamano ya watu.

Barabara pana yenye njia nyingi ina magari machache yanayoelekea upande mmoja. Mazingira ni safi na mti ya kijani imepandwa pembezoni mwa barabara. Majengo ya kibiashara na matangazo ya biashara yanaonekana upande wa kushoto. Hali ya hewa ni ya mawingu, ikionyesha siku tulivu ya jiji.

Bodaboda zimeegeshwa kando kando ya barabara huku watu wakitembea na mabasi ya rangi ya bluu yamepanga mstari upande mwingine. Kuna harakati nyingi za abiria na waendesha bodaboda, inavyoonyesha ni kituo kikubwa cha usafiri mjini. Hii ni hali ya kawaida kwenye vituo vya mabasi mjini Nairobi.

Magari ya abiria ya rangi yenye rangi ya buluu yameegeshwa kando ya barabara katikati ya jiji. Watu wanapita na wengine wakijiandaa kupanda magari hayo. Mwanamke mmoja anashika bango lenye nambari 34,likieleza maeneo ya kuelekea, majengo ya biashara na miti mirefu ya kijani yanaonekana upande wa kushoto wa barabara.

Basi la kijani na jeupe la kampuni ya citi hooper limesimama kando ya barabara mjini likiwa tayari kupakia abiria. Watu wanatembea kuelekea kituoni huku wengine wakiingia ndani ya basi. Majengo, magari na miti ya mitande yanaonekana pembeni yakionyesha mazingira ya jiji lenye shughuli nyingi.

Kituo cha mafuta cha total energy kimezungukwa na magari ya abiria aina ya matatu yaliyopaki baadhi wakisubiri abiria. Watu wanatembea na wengine wamaesimama karibu wakizungumza. Kuna bodaboda mbele na mwendesha pikipiki amevaa koti la mvua. Jengo la biashara na mabango mengi yanaonyesha maeneo yanayohudumiwa na magari hayo.

Gari linaenda barabarani kwenye njia ya lami yenye alama za njano pembeni. Magari mengine mawili yako mbele na daraja la watembea kwa miguu mbele. Upande wa kulia kuna barabara nyingine na miti michache pembeni. Mandhari hii ni ya asubuhi au mchana na inaonyesha sehemu ya barabara kuu jijini.

Magari yanaonekana yakiwa yamepanga laini kwenye trafiki yakiwemo magari madogo, malori na mabasi, na kando ya barabara kwenye mkono wa kulia kuna manyumba marefu ya ghorofa.

Mwanamume amevaa fulana ya zambarau yenye maandishi ya kampuni ya usafiri na anashika bango lililoandikwa Utawala Airways la blue limesimama upande mmoja na kiti chekundu upande mwingine. Mtaa umejaa magari, watu wanapita na majengo marefu yanaonekana nyuma ya magari ya jiji.

Matatu yenye rangi ya kuvutia imesimama barabarani huku abiria wakipanda na wengine wakishuka. Dereva na konda wanaonekana wakiwa kazini wakielezea watu. Watu kadhaa wanatembea pembeni ya barabara wengine wakiwa wamevaa mavazi ya kawaida. Mandhari inaonyesha shughuli nyingi katika mtaa wa jiji uliojaa karakani.

Daraja la zege limejengwa juu ya barabara iliyopita chini. Watu wawili wanaonekana wakitembea kando kando ya magari yaliyosimama karibu. Mmoja amevaa shati la rangi nyingi na amebeba chupa ya maji, mwengine amevaa fulana nyeupe na kofia. Mazingira yanaonyesha eneo ya mjini lenye shughuli za kawaida.

Watu wanapanda matatu yenye michoro ya kuvutia, katika kituo cha usafiri mjini. Abiria wengine wamesimama karibu wakiwa na mizigo yao. Mandhari inaonyesha harakati za kila siku jijini, huku biashara ndogondogo na vibanda vya chakula vikiwa sehemu ya mazingira hayo.

Barabara kuu yenye njia nne ina magari na pikipiki yakielekea maelekeo tofauti. Mabango ya kijani yanaonyesha maeneo kama thika, nyeri, meru na moyale. Mandhari ya miti na mijengo mirefu yanaonekana kwa umbali. Upande wa kushoto kuna njia ya waenda kwa miguu iliyo na nyasi pembeni.

Mabasi madogo ya usafiri wa umma yameegeshwa karibu na majengo marefu katikati jiji. Mabasi hayo ni ya Sacco mbalimbali kama NYENA na EMBASSAVA yakisubiri abiria. Mtu mmoja amevaa fulana nyeupe akipita karibu. Jengo la rangi ya machungwa linaonekana nyuma likiwa na madirisha mengi.

Matatu zenye michoro ya kuvutia zimesimama kando kando ya barabara katikati ya jiji ya Nairobi. Abiria wanapanda na kushuka huku watu wengine wakitembea kwenye lami. Majengo ya kifahari yanaonekana nyuma ikiwemo jengo la Kenya national archives. Mandhari inaonyesha shughuli nyingi za usafiri na maisha ya jiji.

Gari la abiria aina ya matatu limeegeshwa karibu na kibao kinacho onyesha safari ya Moja kwa Moja kuelekea nakuru kupitia 2nk sacco. mandhari ya jiji inaonyesha majengo ya biashara , vibao vya matangazo na watu wakitembea. Saa ya mtaa inaonyesha muda huku nyaya nyingi za umeme zikiendea juu ya barabara.

Steji la magari ya usafiri wa umma yakiwa yamejaa yakingojea wasafiri. Juu ya gari moja kuna bango limeekelewa likionyesha sehemu linaloelekea. Kando yake kuna watu waliosimama.

Mtaa wa jiji umejaa magari ya usafiri wa umma yakiwa yamepaki kando kando ya barabara. Mabasi na magari madogo ya abiria yana vibao vinaonyesha maeneo ya kuelekea kama Nyeri na Nakuru. Watu wanapita katikati ya magari huku majengo ya biashara yakiwa yamejaa matangazo na mabango ya huduma mbalimbali.

Barabara kubwa yenye magari machache yakisafiri kwa utaratibu. Bodaboda na gari la rangi ya machungwa yanaelekea upande mmoja, huku magari mengine yakiwa upande wa pili. Kuna daraja la watembea kwa miguu la kijani na samawati linalounganisha pande mbili za barabara. Mandhari inaonekana tulivu na anga ni ya mawingu.

Wahudumu wawili wakiwa wanaita abiria karibu na magari ya abiria yenye rangi ya kijani na zambarau huku wakibeba vibao zinaonyesha nambari na vituo za safari. Mzee mmoja anapita akiwa amevalia koti na kofia. Mandhari ni ya jiji yenye shughuli nyingi na miti ya kijani imezunguka eneo hilo.

Barabara yenye msongamano mkubwa wa magari inaonekana; magari ya mizigo, matatu na magari madogo yakiwa yamepangwa mstari. Watu wanatembea kando ya barabara huku wengine wakisubiri magari. Majengo mengi ya gorofa yapo nyuma na miti mingi inapamba barabara. Anga linaonekana wazi na jua linang'aa.

Eneo la mtwaa linaonyesha zebra crossing ambapo mtu anavuka barabara huku magari na pikipiki yakipita. Dalili ya tahadhari kwa waenda miguu imewekwa kando ya barabara. Pembeni kuna vibanda vya biashara ndogondogo na gari la umma lililopambwa kwa michoro likiwa limeegeshwa upande wa kulia.

Barabara yenye msongamano mkubwa wa magari inaonekana. Magari ya mizigo, matatu, na magari madogo yakiwa yamepanga mstari. Watu wanatembea kando kando ya barabara, huku wengine wakisubiri magari. Majengo mengi ya ghorofa yako nyuma na miti mingi inapamba barabara. Anga linaonekana wazi na jua linang'aa.

Barabara ya jiji imejaa mabasi ya umma ya rangi bluu na kijani, huku watu wakiwa wanapita na wengine wakisubiri usafiri. Kuna pikipiki imesimama karibu na wapita njia. Mandhari ya mji huonyesha shughuli nyingi. Miti ya kijani na majengo marefu kwa mbali yanapamba mazingira ya jiji.

Picha inaonyesha barabara ya jiji iliyojaa magari ya usafiri wa umma na abiria wakisubiri kupanda. Pembeni kuna vibanda vya biashara na majengo marefu ya mji. Mandhari inaonyesha shughuli nyingi za kila siku katika mji mkuu.

Magari ya usafiri ya umma ya Metro trans yameegeshwa kando ya barabara katika kituo cha mabasi mjini. Abiria wanaonekana wakipanda na kushuka kwenye magari hayo huku baadhi ya watu wakiwa wamesimama pembeni. Mtu mmoja anashika orodha ya vitu vya basi nambari moja moja moja. Mazingira yanajaa shughuli za jiji huku miti na mijengo yanaonekana upande wa nyuma.

Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba lililowekwa kati ya mawe makubwa ya mtoni au kuta wa kingo. Bomba hilo linaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa maji taka au maji mvua. Majimaji yanayotoka kuingia moja kwa moja kwa eneo la maji yanasababisha mawimbi madogo na povu.

Duka ndogo lina huduma ya kujaza maji safi yaliyosafishwa likiwa na maandishi yanayosema purified water refill station . Kuta zimepambwa kwa matangazo ya barafu, maji ya chupa, na bidhaa za maziwa. Chupa tupu, na ndoo za maji zimepangwa ndani zikiashiria huduma za maji kwa wateja wa mtaa huo.

Mfereji mpana umechimbwa ardhini. Umejaa maji kiasi na pande zake zimezungukwa na udongo mwingi. Mwanga wa jua unaonekana mbali na kuna majengo au miti nyuma. Hii inaonyesha eneo la ujenzi au mifereji ya maji.

Maji safi yanatoka kwa kasi kwenye bomba la chuma lililo pinda yakimwagika juu ya majani mabichi. Mandhari inaonyesha kijani kibichi kilicho kua vizuri dalili ya eneo lenye unyevu unyevu. Mbingu yenye wawingu kidogo inaonekana nyuma na mabomba inayoonyesha matumizi ya umwagiliaji au usambazaji wa maji shambani.

Mabomba ya plastiki meupe ya ujenzi yamepangwa chini kwenye sakafu ya zege. Mabomba haya ni ya size na upana tofauti tofauti. Yanatumika kusambaza maji, mifereji au mfumo wa umeme wa majumbani na majengo.

Mtaro mrefu umechimbwa ardhini, udongo umetupwa pembeni na kuna mtu anafanya kazi juu yake upande mmoja. Majengo machache yanaonekana nyuma ya mtaro na ardhi inaonekana kavu. Hii ni sehemu ya mchakato wa ujenzi wa miundo mbinu kwenye eneo la mtaa.

Mabomba makubwa ya plastiki yamelazwa ardhini kando ya barabara ya mtaa wa vumbi. Nyuma kuna majengo ya makazi ya ghorofa na baadhi ya watu wakitembea. Mazingira yanaonyesha maandalizi ya kazi ya miundo mbinu, huenda ni mradi wa usambazaji maji. Miti na magari yanaonekana kando ya njia.

Takataka zimetapakaa kando ya mto mdogo unaopita katika ya makaazi ya watu. Mifuko ya plastiki, nguo chakavu na taka za nyumbani zimejaa ardhini zikiharibu maandhari. Kuku anaonekana akitafuta chakula katikati ya uchafu. Mwananchi mmoja anatembea mbali . Hali ya mazingira ikionyesha uchafu na uchafuzi wa mazingira.

Ng'ombe wengi wa rangi tofauti wanasongamana kuzunguka birika kubwa la maji wakikunywa kwa utulivu. Mazingira ni ya mashambani yakiwa na miti michache kavu ulio na mbao unaozunguka eneo hili. Ardhi ni ya vumbi na jua linaonekana kali likiashiria.

Duka dogo la kuuza maji limepambwa kwa rangi ya buluu yenye michoro ya matone ya maji. Ndani kuna chupa nyingi za maji zilizopangwa kwa rafu na sehemu ya kuhifadhi. Milango wa chuma na dirisha la usalama linaonyesha tahadhari. Sakafu ni safi na imewekwa vigai vya rangi ya kahawia.